Serikali letu la Kenya limekubali kuwa na vyama vingi. Katika miongoni mwa vyama hivyo, kuna lile la Wiper la Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ni ndiye mwenyekiti wa hicho chama. Chama chake linasema hakika tutaweza.

Kila taifa lina kitambulisho chake ili uweze kupata kitambulisho chako wanachukua alama zako za vidole ili hicho kitambulisho kiwe chako binafsi.

Mchezo wa soka ni miongoni mwa michezo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanasajiliwa na vilabu tofauti tofauti ili waweze kuchezea nchi yetu ya Kenya.

Kila mtu anahitajika kukuwa na kitambulisho cha taifa. Kitambulisho cha taifa kinaonyesha uhalisia wako. Unapochukua kitambulisho cha taifa wanachukua alama zako za mikono ambazo mtu yeyote hawezi kukuwa nazo.

Katiba letu la Kenya linakubali watu kusajili vyama tofauti tofauti. Mtu anaposajili chama chake anapata wale wanao muunga mkono.

Mahakama ni mojawapo ya mikono ya serikali. Linahakikisha kuwa na utulivu katika nchi. Linahakikisha kuwa na amani na hakuna uhalifu katika nchi na kila mwananchi kupata haki zake.

Kila mzalendo wa Kenya anahitajika kuwa na cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa ndicho kinaonyesha uhalisia wa mtu kama yeye ni mkenya. Katika cheti cha kuzaliwa kuna majina yako kamili, siku uliyozaliwa na jina la wazazi wako na pahala pako pa kuzaliwa.

Nchi letu la Kenya linajuikana katika mchezo wa riadha. Watu wengi wanaenda kushiriki katika mchezo hilo katika nchi mbali mbali.

Nchi yetu ya Kenya imeweka watu uhuru wa kushiriki katika michezo mbalimbali wanazo vipaji nazo. Unaposhiriki hizi michezo serikali letu linaweza kukusajili ili upate malipo upatavyo.

Miongoni mwa njia za mawasiliano ni za kutuma barua katika posta. Barua zinatoka katika kila sehemu za dunia na zinaweza kuwafikia wale wanaofaa kuzipokea.

Serikali ya kenya limeweza kuhakikisha kuwa wakaazi wa nchi wanapata huduma bora. Wametekeleza hili kwa kujenga pahala pa kupata huduma hizo. Katika huduma bora center mtu anaweza kusajili cheti chake cha kuzaliwa na pia kupata kile kinachoitwa kipande.

Mahakama ni mojawapo wa mikono ya serekali. Mahakama inahakikisha kuwa kila mkenya ameweza kupata haki yake bila ubaguzi wowote.

Kuwepo kwa teknolojia la benki limeweza kusaidia wananchi kuwekeza pesa zao bila uhalifu. Uwekezaji wa pesa mtu anaweza kupata faida anapoweka kwa benki.